Chakula cha ng'ombe aina mbali mbali kama vile vifungo na hapa kuna vifungo kadhaa ambavyo vimefungwa na kupangwa vizuri labda vimewekwa mahali hapa viweze kukauka vizuri na tena viweze kuuziwa wakulima.

hiki ni kiwanda cha maziwa na ninaona kuna watu wawili ambao wamevaa sare nyeupe. Wamefunika vichwa vyao na pia wakavaa barakoa na wameinua maziwa ama mitungi wa maziwa na wanauweka katika mashine uenda ni ile mashine ya kuweza kuyatimisha.

Hiki ni kituo cha kupeleka maziwa ambapo wakulima wakati wanakamua ng'ombe zao huwa wanapeleka maziwa hapa na kuyauza na tunaona kuna mitungi ya chuma ambayo huwa inatumika kusafirisha maziwa kutoka sehemu moja hadi sehemu ingine.

Hapa naona kuna mkulima ambaye anaonekana amefurahia na ako katika shamba lake anaoneshana mandizi ambayo amepanda na zao hili lake la mandizi linaonekana linafanya vizuri na amefurahia sana kuona kuwa shamba lake limeweza kutoa mazao mengi sana kama haya ya mandizi.

Haya ni maeneo ya shambani na tunaona kuna mkulima na pia kunakaa kuna wanunuzi wawili ambao wamefika mahali hapa. Huyu mkulima amepata mandizi yake na anataka kuuziwa na tunaona hapa wanaongea ili kujadiliana atamuuzia pesa gapi.

Zao la mandizi ni zao muhimu sana katika nchi yetu ya Kenya na mandizi huwa inapandwa katika sehemu ambayo huwa inapata mvua ya wastan ama mvua mingi. Nahiri zao huwa muhimu sana kwa wakulima kwa maana wanaweza zitumia kama chakula na pia wanaweza kupeleka sokoni, kuuza na kupata fedha.

Hili ni zizi la ng'ombe na inaonekana huu ni ukulima wa ng'ombe na hizi ng'ombe ni mingi sana na unaonekana huu ni ukulima mkubwa wa ng'ombe huenda ikawa ni ng'ombe wa maziwa na pia ng'ombe ndume ambao huwa wanatumika ili kupatiana nyama.

Haya ni maonyesho ya ukulima na tunaona hapa kuna watu wametembelea hema moja na hii hema huenda ikawa inafanya ukulima wa maziwa kwa sababu vifaa ambavyo vimewekelewa juu ya meza vinakaa ni vifaa vinatumika katika ukulima wa maziwa na wote wamesimama na kumtazama mmoja wa hiyo kampuni ambaye anawaelezea zile vitu ambavyo ili kampuni inafanya.

Huku naona kuna mandizi ambayo imewekelewa juu ya gari. Labda haya mandizi yanasafirishwa kupelekwa sokoni ili kuweza kuuzia wanunuzi na haya mandizi haswa hupatikana kule vijijini ambapo kuna wakulima wanalima mandizi na aina zingine ya mimea.

Mandizi ama ndizi ni zao muhimu sana hapa nchini Kenya, na hapa naona kuna mandizi mawili ambayo ni ya kuivishwa na yameiva yakawa ya rangi ya majano, na uwa inapendwa sana na kila mkenya, kwa sababu unaweza kuitumia wakati unakunywa chai, ama kuikula tu kama chakula.

Hapa ni shambani na tunaona kuna mgomba mmoja ambao umezaa ndizi moja refu na kubwa sana, na tunaona hapa ni eneo ambalo huwa inapokea mvua wa wastan ama mvua mingi kwa sababu hili ndizi limezaa sana.

Mandizi ni mojawapo ya mazao muhimu ya chakula na pia biashara hapa nchini Kenya na hapa naona kuna sehemu ya shamba ambayo imepandwa mandizi na mandizi yenyewe imepandwa kwa mashimo na bado inaonekana haya mandizi yangali bado changa.

Hili ni shamba linaonekana liko na mimea tofauti tofauti naona kuna mandizi na pia kuna mimea ingine ambaye haionekani vizuri ni gani lakini mimea yote inakaa ni ya kijani kibichi kumaanisha huu ulikuwa msimu wa mvua.

Haya ni maeneo ya sokoni haswa soko la mandizi ambayo yameivishwa na hapa tunaona kuna wamama kadhaa wa kadhaa ambao wanapanga mandizi yao na wamepanga vizuri ili wangoje wanunuzi wakuje kununua.

Maradhi ya Ng'ombe huwa ni ya aina mbalimbali na hapa kuna Ng'ombe mweusi ambaye amefungwa kwenye mti na tunaona ako na ugonjwa fulani na amefungwa hapa ili asiweze kuambukiza wengine.

Hili ni zao la mandizi na mandizi huwa ni ya aina tofauti tofauti. Hapa nchini Keny, kuna ile mandizi inatumika kupika na pia kuna ile mandizi ambayo huwa inaivishwa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Mandizi ni zao ambalo huwa linapatikana katika mashamba nyingi hapa nchini kenya haswa zile sehemu ambazo huwa zinapokea mvua ya wastani ama mvua mingi na mandizi huwa inatumika kama chakula na pia mtu anaeza panda na kufanya biashara na hiyo ndizi.

Hapa ni kijijini na naona kuna wanawake kadhaa wa kadhaa wameketi na kuna wengine wamesimama huenda nikiwa hapa wanajaribu kutengeneza chakula ya kitamaduni kwa sababu naona kuna ma bakuli kubwa kubwa ambayo ime bebea kitu ambacho ni cha rangi nyeupe.

Huku naona kuna watu kadha wa kadha. Na tunaona hawa watu wako katika harakati ya kutengeneza kitu fulani kutoka kwa maziwa. Huenda ikawa ni jibini ambayo huwa inatengenezwa na maziwa wanapochanganya na bidhaa kadha wa kadha.

Hizi ni zizi la ngombe, na hapa tunaona kuna ng'ombe wanne, ambao wana madoadoa ya rangi nyeusi na nyeupe, aina hii ya ngombe inajulikana sana sana huwa inatoa maziwa mingi, na haswa hapa nchi ya kenya inapatina katika kenya ya kati.

Hapa naona Kuna pikipiki ambayo inatumika kusafirisha mitungi ya maziwa ambayo huwa inatumika hapa nchini Kenya ili kuweka maziwa wakati inakamuliwa kutoka kwa ng'ombe. Sana hizi pikipiki huwa zinatumika huko vijijini wakati hawa watu wananua maziwa kutoka kwa wakulima na kuenda kuuzia kampuni kubwa za maziwa.

Ndizi imeweza kumwagiliwa kwenye kwenye kwenye kwenye pia kuna zingine ambazo ziko kwenye crate inayosaidia kutoa ama kuweka ndani ya chumba.

Haya ni maeneo ya bahabara, uenda ikawa ni shuleni ama ni hospitali, na tunaona mtu moja ambaye koti nyeupe na anajaribu kupima pima vitu, huku tunaona vifaa ambavyo huwa vinapatikana katika mahabara.

Hiki ni kituo kufanya maziwa na naona hapa kuna lori moja ambayo imeleta maziwa .Bado hili lori limekuwa limetembea vijijini ikichukuwa maziwa kutoka kwa wakulima na kuleta mahali hapa, ili yaweze kuchanganywa na kupelekwa kampuni kubwa ya maziwa.

Hapa ni maeneo ya kijiji na tunaona kuna watu ambao wametoa zao lao shambani na wameleta hapa nyumbani ili kuanika ikauke na weweze kutoa na kuenda labda kupika ama kuuza.

Teknolojia imeenea sana katika sekta ya ukulima na hapa tunaona ni zizi la ng'ombe na hapa ng'ombe wanakamuliwa, na wanakamuliwa kwa kutumia mashine ambazo huwa zinaekwa kwa matiti ya ng'ombe na kuweza kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe ili kupeleka katika kituo cha kuuza.

Hili ni soko ndogondogo la mandizi na naona hapa kuna wauzaji na wanunuzi, ambao wametembea mahali hapa ili kuweza kununua haya mandizi, haya mandizi yanaonekana ni mandizi makubwa makubwa kumaanisha hii eneo ni eneo ambayo inapokea mvua ya wastani ama mvua mingi.

Haya ni maeneo ya shamba, na tunaona hili shamba huku ina mimea wa kadhaa kadhaa. Tunaona kuna mimea ya maindi na kuna mimea aina ya mboga mboga na tunaona pia kuna mkulima ambaye ako hapa na anatazama mimea yake na pia ni kama amepozi ndio aweze kujukuliwa picha.

Hiki ni kituo cha kupokea maziwa kutoka kwa waku, na hapa tunaona kuna watu kadhaa wa kadhaa, ambao wako na mitungi ya maziwa, labda wametoka kukamua maziwa ya wakulima , na wameyaleta hapa ili yaweze kusafirishwa hadi kampuni ya maziwa.

Hili ni shamba ambalo naona liko na mimea tofauti tofauti. Na haswa ya mimea ambayo natambua hapa ni mandizi. Na mimea yote ambayo iko kwa hili shamba ni rangi ya kijani kumaanisha huu unaweza kuwa ni msimu wa mvua.

Mandizi huwa inapandwa na kukuliwa kama chakula na ingine pia inaweza kuuzwa na watu wakapata pesa na hapa tunaona kuna mkulima moja ambaye amekata mandizi na akatoa ngozi na inaonekana kama anataka kuyachemsha na kupikia familia yake.

Hapa naona kuna bakuli moja ambalo limewekwa maziwa na haya maziwa ina kaa ni maziwa ya kupandishwa. Haya maziwa ina pendwa na jamii kadhaa wa kadhaa na uwa ina tumika sana wakati wa chakula, watu wanakula chakula na huwa ina tumika kula sana sana ugali.

Hili ni soko la kuuza mandizi ambayo imeiva, na tuna hapa kuna mama ambaye ni muuzaji anayapanga haya mandizi ili kuweza kuuzia wanunuzi, inakaa ni majira ya asubuhi asubuhi ndo amefungua kazi na kwa hivyo anapanga mandizi yake akingoja wanunuzi wakuje kununua.

Kwa hii picha ninaona kuna zao ya mandizi na pia naona kuna kijana mmoja ambaye amesimama hapo. Huenda ikawa huyu kijana anafanya kilimo biashara akitumia haya mandizi kwa sababu zao la mandizi ni zao ambalo linaeza tumika kama chakula na pia kufanyiwa biashara.

Hiki ni kituo cha kupokea maziwa kutoka kwa wakulima na tunaona hapa kuna mitungi ya chuma ambayo huwa inatumiwa kusafirisha maziwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na hapa wakulima huwa wanaleta maziwa yao wakati wanakamua na hasa huwa ni mara mbili kwa siku.

Zao la ndizi ni mzuri sana hapa nchini kenya na huwa linapadwa kila mahali ambapo kuna mvua ya wastani au mingi na huwa linaivishwa kupelekwa sokoni kuuzwa.

Hapa tunaona kuna zao la mandizi. Na pia kuna mtu ambaye amebeba ndizi moja juu huenda ikawa amelitoa kwa gari la usafiri ambalo lilikuwa limebeba haya mandizi kutoka huko shambani na kuyaleta hapa sokoni ili kuweza kuuzia watu.

Maziwa ni bidhaa muhimu sana kwa wakulima hapa Nchini Kenya kwasababu inawapatia mapato, na hapa tunamuona mmoja ambaye anaweza kuwa ni mkulima ama ni mfanyakazi wa kampuni ya maziwa ambaye anaweka maziwa kwa kifaa ambacho kinatumika hili kusafirisha maziwa kutoka kwa wakulima mpaka kwa kampuni kubwa ya maziwa.

Ndizi ni kitu muhimu sana , hapa nchini Kenya , na pia linatumika sana kama chakula na pia huwa inatumiwa sana katika biashara, tunaona hapa kuna mandizi ambayo imeivishwa na ni ya rangi ya manjano, na kwa jumla naona ni mandizi kama nne ama tano, na haya yanakuwanga matamu sana.

Hapa naona kuna ng'ombe wanne ambao ni wa rangi tofauti tofauti, kuna ambao ni mweusi, wengine na weupe na wengine ni wa rangi ya kahawia, na wanakaa wako mahali ambapo huwa kunatupwa takataka, wanajaribu kutafuta chakula hapo ili waweze kukula.

Haya ni maene mvua mingi na ni o ya shambani, na tunaona hili shamba likona migomba kadhawa kadha ya mandizi, na zao la mandizi ni zao muhimu sana hapa nchini Kenya na uwa linapatikana katika eneo ambalo linapokea mvua ya wastan , amazao ambalo zinaweza kuwapatia wakulima pesa mingi.

Hili ni zizi la ng'ombe na tunaona kuna mkulima ambaye anamkamua ng'ombe huenda ikiwa haya ni majira ya asubuhi ama jioni wakati ng'ombe huwa zinakamuliwa na wakati atakapo maliza kukamua haya maziwa atayauza kwa majirani ama kupeleka katika kituo cha maziwa.

Hapa naona kuna migomba ambayo imezaa mandizi na haya mandizi yameweza kufunikiwa na kijikaratasi fulani, labda yamefunikiwa hivi ili kuzuia kuharibiwa na vidudu ama wanyama wengine.

Hili ni zizi la ngombe, natunaona kuna ngombe mmoja na pia kuna mkulima ambaye anakamua huyu ngombe, na ngombe mwenyewe ni ya rangi nyeusi, na tunaona huyu mkulima ako katika harakati za kukamua huyu ngombe ili aweze kupeleka maziwa katika kituo cha maziwa.

Hapa tunaona kuna shamba la mandizi ambapo mandizi imepangwa kwa laini mufti na ni kwamba wanaeza kuzaa baada ya miezi tisa hadi miezi kumi na mbili kulingana na aina na pia matunzo. Mizizi ya migomba huwa ni mirefu sana na wakati unapong'oa migomba huwa inalazimisha uweze kuchimba chini sana.

Soko ya maandizi na naona kuna wachukuzi ama wanunuaji ambao wamekuja kununua na wako na gari aina ya lori na wanaweka hio mandizi hapo ndani ili waweze kupeleka labda kwa soko ingine.

Ni vizuri kunyunyizia mifugo yako dawa ili kuzuia kupe. Kupe ni wadudu ambao huwa wananyonya damu ya mifugo haswa ng'ombe na hapa tunaona mkulima ama daktari wa mifugo ananyunyizia ng'ombe wake dawa ili kuzuia kupe wasije wakajaribu kuvamia huyu ng'ombe.

Hapa ni kijijini na naona kuna shamba la mandizi, na pia naona kuna mwanamke mmoja ambaye ameketi chini ,anatoa ngozi kwa mandizi, inakaa ni kama hii mandizi anataka kuichemsha ndivyo iwe chakula labda ya jioni katika familia yake.